Dawa za minyoo kwa ajili ya wanyama, zimehifadhiwa katika makasha yenye rangi nyeupe na kijani, zikiwa na picha ya baadhi ya wanyama.

Duka la kuuzia pembejeo, muuzaji amekaa katika meza iliyoko mbele ya duka akimpa mwanamke maelekezo, wamezungukwa na viroba vya mbolea na dawa za wanyama.

Dawa ya mifugo imechorwa picha ya mbwa mweupe mwenye baka jeusi, ipo ndani ya chupa nyeupe yenye ujazo wa mililita hamsini.

Mbolea ya asili ya samadi iliyoboreshwa ndani ya mfuko, imesimamishwa na kuegemezwa katika mifuko mingine, iliyohifadhiwa ndani ya ghala la mbolea.

Kilimo cha uzalishaji wa matunda kwa ajili ya biashara maembe, yamestawi vizuri mtini na kupata rangi ya wekundu na ukijani mbele ya mti wa muembe wamesimama wakulima wameshikilia maembe hayo.

Wakulima wa nyanya, wamevuna na wanashirikiana kuhifadhi nyanya hizo katika madeli meusi na makundu.

Kichaka chenye miti ya kijani, mbele yake kuna mti uliochorwa kwa rangi nyeupe na nyekundu, na pembeni kuna barabara ya vumbi.

Kilimo cha kisasa cha maji, au bila kutumia udongo. Mbogamboga zimepandwa katika vitalu vya mabomba yenye rangi nyeupe.

Kilimo cha bila ya kutumia maji au bila udongo. Mashine ya mboga mboga zilizostawi kwa ukijani mzuri, yamepandwa katika mabomba meupe.

Kilimo cha matuta ya kisasa cha mfumo wa umwagiliaji, maji yanapitishwa kwenye vitalu vya mboga kupitia mabomba yenye rangi nyeupe.

Kilimo kinachohusisha umwagiliaji wa kisasa, majani yaliyostawi vizuri, yamepandwa juu ya vitalu vya kisasa vyeusi na mifuniko ya njano, na vimezungukwa na mabomba meupe, yenye mirija yenye weusi na rangi ya maji.

Zoezi la uvunaji linaendelea katika shamba la kilimo cha viwandani, kilimo ni cha umwagiliaji na uvunaji huu unafanyika katika trekta.

Kilimo cha nyanya kwa ajili ya shughuli za uzalishaji viwandani, zimening'inia kwenye mashina yake na baadhi zimeiva na kua nyekundu na nyingine mbichi bado zina ukijani.

Kilimo cha uzalishaji wa mimea viwandani. Kilimo hiki kinafanyika katika shamba la chafu lenye paa jeupe na mimea yenye ukijani mzuri.

Shamba linalolimwa kwa kilimo cha umwagiliaji, ambapo mabomba meupe yamepitishwa katikati ya matuta, yanayoleta unyevu ardhini.

Ardhi pana yenye miinuko na mabonde, ina sehemu zenye miti ya kijani iliyostawi vizuri, na sehemu zenye ukavu katika tambalale.

Ardhi tambarare iliyotawaliwa na manyasi inabarabara ya kupita magari na katika barabara mnyama pori anajaribu kuruka.

Eneo tambarare lenye majani machache na miti ya kichaka. Chini kuna nyasi, baadhi ya sehemu ni eneo kavu au kame kwa sababu ya aina ya mimea iliyopo.

Eneo pana lenye mto uliopita katikati ya ardhi na miti, na limetawaliwa na ukijani wa mimea asilia.

Eneo la ufugaji wa ndege aina ya bata wana rangi nyeupe na wametolewa nje ya mabanda lao, na mfugaji wao yuko nyuma yao akiwa amevalia kocha la kijani na suruali ya bluu.

Mbegu kwa ajili ya kilimo cha kisasa, zimehifadhiwa ndani ya mfuko wenye rangi ya kijani na njano, una picha ya majani ya kijani ulioandikwa maneno ya kuelezea aina ya mbegu hiyo.

Kipanda cha mbao kwa ajili ya kulazia wanyama wanaofugwa kina dirisha kwa juu kushoto na mlango mdogo kwa chini kulia

Ndege amesimama katika ukingo wa tawi, kichwa chake amekigeuzia pembeni upande wa mti. Ana rangi ya kahawia kwa juu, na nyeupe iliyochanganyika na nyekundu kwa chini.